Hii ni kituo cha kuzalisha na kusambaza umeme. Kituo kinapatikana eneo la mlima na msitu ambako mvuke mwingi unaonekana ukitoka kwenye mitambo. Majengo ya mitambo yako kwenye tambarare lililozungukwa na mandhari ya kijani na mlima kwa mbali.

Hapa ni kituo cha umeme iliyo kwenye eneo wazi lenye miundo mbinu mingi ya nyaya za minara ya umeme. Anga ni ya buluu ikiwa na mawingu machache. Eneo hili mara kwa mara hutumika kusambaza umeme maeneo mingi humu nchini kwa usawa.

Kituo cha umeme chenye miundo mbinu mikubwa ya transformer na nyaya. Kuna wafanyakazi kadhaa wanaonekana wakiendelea na shughuli zao huku mmoja wao amevaa koti ya manjano na kofia ngumu huku wengine wawili wanaonekana wakifanya kazi karibu na ardhi.

Picha hii inaonyesha transfoma ya umeme iloyowekwa juu ya nguzo mbili za mbao. Transfoma hio imefungwa kwa usalama kwenye fremu ya chuma na nyaya nyingi za umeme zinazoonekana zikiwa zimeunganishwa juu na chini ya transfoma. Maandhari ya nyuma inaonyesha miti ya kijani, jengo la mabati na anga lenye mawingu nyepesi.

Makazi duni yaliyojaa nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa visivyo rasmi. Kando ya makazi kuna mto mdogo wenye maji machafu yanayotiririka na kuna mimea kando yake. Mazingira yanaonekana kuwa kame na yenye vumbi huku anga ikiwa na mawingu.

Hii ni shamba ya kahawa yenye miti mingi ya kahawa iliyopandwa kwa safu ikiwa na majani mabichi. Eneo linaonekana kuwa ghorofa na kuna mimea mingine midogo chini ya miti ya kahawa. Anga inaonekana kuwa jeupe na mawingu kidogo.

Ndovu mdogo anaonekana akitembea kwenye ardhi ya mbuga ya wanyama. Ndovu huyo anaonekana mwenye afya njema, mwenye masikio makubwa yaliyonyooka. Mazingira ya nyuma inaonyesha mimea ya porini na ardhi ya udongo mwekundu ambayo hupatikana kwa uwanja wa wanyama pori.

Hii ni eneo yenye takataka nyingi zilizotupwa ovyo ovyo ardhini, kuna takaa za plastiki, karatasi na mabaki mbali mbali ya nyumbani. Sehemu hiyo inaonekana kutekeleza ukusanyaji wa takataka, kuna miti michache na mjengo ya makaazi katika maanthari. Hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira humu nchini.

Akina mama wanaosha vyombo kwenye mto wa maji wa matope, wameweza kuinama karibu na maji huku wakiwa na besheni ya vyombo eneo hilo linaonekana kuwa la matope na mazingira si safi mno . Hii inaonyesha hali ngumu au ukosefu wa maji.

Watu au wanajamii wanaonekana kuwa kwenye mkutano katika kijiji chini ya mti mkubwa. Watu wengi wameketi kwenye viti vya rangi mbalimbali, samawati na kijani. Kuna mtu mmoja amesimama upande wa kulia wa picha labda ni mzungumzaji. Kuna magari machache yameegeshwa kwa umbali.

Nyati mweusi anaonekana kuwa na nguvu na mwenye pembe zilizopinda, amesimama karibu na uzio wa waya na nguzo ya mbao. Nyuma yake kuna miti na mimea ikionyesha mazingira , ya asili au mbuga wa wanyama pori ,ardhi inaonekana kuwa na udongo au vumbi.

Huyu ni ndege anaye fanana na korongo. Anarangi nyeupe na kichwa chake kina rangi nyekundu karibu na macho na sehemu ya juu ya somo. Somo lake ni refu na lina rangi ya njano. Macho yake yana rangi ya chungwa. Mazingira inaonyesha labda ni asili kama bwawa.

Hawa ni wanafunzi waliosimama karibu na mti uliopandwa hivi karibuni. Wengi wao wamevaa sare za shule za kijani na kijivu. Wameshikilia mikono yao juu kwa furaha na wengine wanaonekana kushikilia vifaa vya kupandia miti au mimea midogo. Eneo inaonekana kuwa ni shule au mahali ya jamii.

Hawa ni kundi la mbuni wanne wakiwa wamesimama kwenye nyasi yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu na anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo. Mbuni huenda wanapatikana katika buga ya wanyamapori wa Nairobi.

Watoto kadhaa wameketi sakafuni wakila chakula. Watoto hawa wanaonekana kuwa katika eneo la shule au taasisi ya kijamii. Mtoto aliye mbele amevaa shati la kijani huku anaangalia juu akiwa na chakula chake mbele yake. Watoto wengine wameketi mstari wa nyuma yake wakisubiri.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya usalama na buti za mvua za rangi ya njano wakifanya usafi katika eneo lenye maji machafu. Watu wanaonekana kuchota taka au uchafu kutoka ndani ya maji kwa kutumia mikono. Hii ni shughuli ya usafi wa mazingira ili kusafisha maeneo ya mito.

Kundi la wanaume ambao ni wafanyakazi wamekusanyika karibu na mabomba makubwa mawili. Bomba moja ni ya kijani kibichi na linaonekana limeunganishwa na bomba lingine, la rangi ya kutu. Hapa inaonekana wanafanya kazi ya ujenzi, au ukarabati wa mabomba.

Hapa ni kitongoji duni mojawapo ambayo inapatikana humu mjini Nairobi. Nyumba zimeweza kusongamana bila kuacha nafasi kati yao. Kuna daraja moja ambayo inatumika na wakaazi ili waepuke maji ile ya taka kwenye mtaa huo.

Mojawapo ya mto unaopita katikati ya makazi duni. Majengo yamejengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Watu kadhaa wanaonekana wakifua nguo na kufanya shughuli nyingine ndani ya mto, huku nguo zimetandazwa karibu na mto. Haya ni mazingira ya ufukara na uchafuzi wa mazingira.

Barabara ya mbao imejengwa katikati ya mzitu enye miti mingi ya kijani, njia hii inausuio wa mbao pande zote mbili ambao unsaidia watembeaji kuwa salama wanapopita, maandari ni ya utulivu na ya kupendeza kuonyesha ni sehemu mzuri ya matembezi ya utali haswa.

Eneo la kufulia nguo katika makaazi duni. Kuna kuta zilizotengenezwa kwa mabati na udongo. Kuna mwanamke anayeonekana akifua nguo kwa mikono na mabeseni mbalimbali. Kuna beseni ya rangi tofauti kama pinki, bluu, kijani na chungwa. Baadhi ya nguo zimeanikwa au ziko tayari kuanikwa.

Mtu aliyevaa shati la bluu akiwa amesimama karibu na ukuta wa miamba katikati ya mazingira ya asili. Kuna maji mdogo unaopitapita chini ya miamba na mazingira yamezugukwa na uoto wa asili mdogo. Mahali hii inaonekana kuwa eneo inayohusiana na uhifadhi wa mazingira.

Huyu ni mbuni ndege asiye weza kupaa ama kuruka amesimama bustani au hifathi ya wanyama. Mbuni ana shingi ndefu, miguu refu na manyoya mesi na meupe. Nyuma yake miti na uzio ilo hapo. Kuna ua kando yake inayozunguka bustani huo.

Mazingira haya ni wanyamapori kuna mbuni na nyuma yake kuna paa wawili wakichunga nyasi , mandhari imezungukwa na miti yenye majani mengi ya kijani na mwanga wa jua unapita kupitia matawi ya miti kuangazia sehemu ya ardhi iliyo na nyasi na kivuli cha mti.

Huu ni ujenzi wa tanki kubwa ya kuhifadhi maji au kituo cha chini ya ardhi. Kuta zake zimezungushiwa mbao ya kufyatulia zege. Pia kuna nyaya za chuma zinazo chomoza juu kusubiri hatua inayofuata ya ujenzi . Vifaa vya kujenga vimefunikwa kwa plastiki nyeusi kuzuia mvua au vumbi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi labda katika soko au eneo la biashara. Kuna basi ndogo enye rangi nyekundu limezungukwa na watu. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea, wakisimama, wakifanya shughuli zao. Barabara inaonekana kuwa na magari mengi na watu wengi kuashiria eneo lenye msongamano.

Magari aina ya basi yame egeshwa kando ya barabara, basi ya kwanza ina rangi ya kijani na inaonekana kuwa inasubiri wateja. Mbali na hayo kuna wapita njia barabarani wanaopita kwenye harakati za kila siku. Kando ya basi zile kuna maghorofa ambayo zimefuatana moja kwa moja ikiwa na rangi ya machungwa na nyeupe huku ingine ikiwa nyeupe.

Hii ni eneo la mji lenye shughuli nyingi. Magari ya kusafiri ya uma yameegeshwa na baadhi ya watu wakitembea huko wengine wakisimama karibu na barabara. Jengo refu la kisasa linaonekana nyuma pamoja na majengo ya zamani ya kibiashara.

Matatu ya rangi ya bluu iliyopambwa na michoro ya kuvutia imeegeshwa kando ya barabara jijini Nairobi, abiria wanaonekana wakipanda au kushuka kwenye matatu huku wengine wakiwa pembeni mwa baraste. Mazingira ya jiji ni majengo marefu ubao za angazi na shughuli za usafiri.

Barabara kubwa yenye magari mengi yanayoenda pande zote mbili. Kuna miti na majengo kando ya barabara, na anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo. Kuna kiungo cha tovuti kinachonekana, na pia kuna kitufe chekundu kilichoandikwa rekodi.

Hii ni mandhari yenye watu wengi labda katika jiji kuu la Nairobi. Kuna majengo kando ya barabara mengine yakiwa na mabango yenye nambari. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea baadhi wakiwa na mkoba. Mabasi mawili makubwa yaliyosimama na pikipiki mbili.

Basi limeegeshwa likiwa na rangi ya kijani na nyeupe, watu kadhaa wamesimama karibu na mlango wa basi, baadhi yao wakiingia, na kutoka. Mmoja wa wanaume amevaa fulana ya njano juu, huku mwingine amevaa shati la blue , na mwingine koti jeusi.

Hii ni maegesho ya matatu ambazo ziko kando ya barabara jijini Nairobi. Kuna watu kadhaa wanaonekana karibu na matatu hizo, wengine wakitembea na mwingine amesimama karibu na bango la maandishi ambalo lina ujumbe fulani. Mandhari inaonyesha majengo na miti.

Hii ni barabara pana yenye njia nyingi za magari ikiwa na magari machache yanayopita. Upande wa kushoto wa barabara kuna njia ya waenda kwa miguu iliyo na mimea na nguzo za taa. Pia kuna daraja la kijani kibichi la waenda kwa miguu ikiunganisha pande mbili za barabara.

Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kila siku za barabarani hasa jijini nairobi. Kuna gari mbili za uchukuzi au matatu ya rangi tofauti na pia michoro tofauti. Pia kuna mwanaume mmoja aliyevaa sare za usalama akionekana kuwa anaelekeza trafiki kwenye barabara. Mandhari ina maghorofa kadhaa na miti kando ya barabara.

Kundi la watu wakitembea kwenye barabara iliyo na msongamano. Wengi wanaonekana kuwa wanaume. Kuna basi kadhaa yaliyosimama kando ya barabara, yakingoja wateja, yakiwa na nambari tofauti zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa. Pia, kuna majengo marefu. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri, na mwanga wa kutosha.

Hapa nkuna msongamano wa magari katika barabara kuu upande wa kulia. Kuna aina mbalimbali ya magari kama lori, matatu ya abiria, na gari ndogo za kibinafsi. Kando ya barabara kuna ukuta mrefu ambao umezunguka miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi. Pia, kuna maghorofa kwa umbali ambayo inakaa ni makazi ya watu.

Basi ndogo jeupe au matatu ipo jijini Nairobi. Inaonekana kuwa imepaki kando ya barabara pengine ikisubiri abiria au ikiwashusha. Kuna majengo mwengine ya mji na barabara inaonekana kuwa na shughuli kidogo. Watu wachache wanaonekana karibu na basi wakiwa wamesimama.

Lori ya manjano likisafirisha kitu fulani, labda mafuta au maji kwa kuzingatia umbo lake. Kuna daraja nyuma ya lori ya watembea kwa mguu lenye rangi ya manjano na nyeusi likionekana kuvuka barabara. Kuna magari mengi machache barabarani na miti upande wa kushoto. Anga ina mawingu meupe.

Matatu yamo katika foleni yaliyopakwa kwa mapambo ya rangi za kuvutia. Magari haya yameegeshwa mjini Nairobi au yamo kwenye foleni ili kuwashughulikia maabiria huku miti na majengo ya ofisi yakionekana kwa nyuma .Jua imeweza kuchomoza na hali ya angaa inaonekana kuwa ya utulivu.

Hapa kuna matatu ya rangi ya buluu iliyopambwa kwa michoro ya kuvutia na maandishi makubwa. Watu wachache wamekusanyika karibu na matatu hii, wengine wamevaa mavazi ya rangi ya zambarau na nyekundu. Matatu hii ni ya kisasa na unatumika katika jiji la Nairobi haswa.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, haswa jijini. Kuna magari kadhaabarabarani kama matatu mawili yaliyopambwa kwa rangi na michoro mbalimbali. Mwanamume mmoja amevaa sare za trafiki anaonekana akitembea barabarani akidhibiti msongamano wa magari. Pia kuna mwingine ndani ya moja ya matatu.

Barabara ina msongamano wa magari katika mji ,Kuna magari mbalimbali ikiwemo malori, magari madogo na mabasi. Watu wanaonekana wamesimama kando ya barabara, labda wakisubiri usafiri au wakizungumza. Upande wa kushoto Kuna magari yanayosonga kwa utaratibu huku upande wa kulia magari ni chache

Nyuma ya basi dogo la abiria ambalo kwa kawaida huitwa matatu huku nchini. Basi lina rangi ya bluu na nyeupe na vibandiko vyekundu na njano vilivyopigwa mistari. Chini ya kioo hicho kuna namna ya usajili ya Kenya na kibandiko kikionyesha kikomo cha mwendo kasi. Mtu anatembea karibu na basi na sehemu ya jiji inaonekana.

Hapa kuna basi dogo au matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Basi hilo ni la rangi ya bluu, nyeupe na mistari nyekundu kidogo. Kuna mtu amesimama karibu na basi akilingojea. Dirisha za basi zimefunguliwa na linaonekana kuwa ina abiria ndani.

Hii ni Barabara yenye shughuli nyingi katika mji wa Nairobi kuna Lori kubwa la kubeba mizigo basi la abiria katika maegesho matatu ndogo ya rangi ya kijivu mandhari ya nyuma inamiti mingi ya kijani kibichi majengo ya kati na ya juu pamoja na za nyumba nyingi za rangi nyekundu

Hii ni sehemu ya nyuma ya basi la abiria ambalo linaonekana kuwa la usafiri wa umma nchini Kenya. Rangi kuu ya basi ni buluu. Kuna mistari ya njano na nyekundu iliyopangwa kwa mlalo sehemu ya nyuma ya basi ambayo ni alama ya kawaida ya usalama au utambulisho wa magari.

Hapa ni mji mkuu wa Nairobi. Mji huu umeweza kuzingirwa na ghorofa ndefu zilizo na rangi tofauti. Pia kuna msongamano mdogo wa matwana hapo karibu na maegesho. Kuna msimamizi wa wateja wa kuwaelekeza ili wapande gari inayostahili.

Kundi la wafanyakazi wakiwa wamevalia mavazi ya usalama ya rangi ya chungwa na kofia ngumu wakifanya kazi kwenye reli ya treni. Kuna mashine kubwa ya manjano inayoonekana kuwa kama kreno ikihamisha kitu kinachofanana na bomba refu karibu na reli. Reli mbili zinaonekana wazi zikiwa zimewekwa sambamba.

Chemichemi ya maji inayomwagika kwa ngazi mbili. Ngazi ya juu inamwaga maji chini kwenye ngazi pana zaidi na maji hayo yanaendelea kumwagika kupitia vichwa vya simba vilivyochongwa kuzunguka ukingo wa ngazi. Anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna miti na mimea ya kijani kibichi.

Huu ni udongo mwigi uliotifuliwa na kuchimbwa. Katikati ya udongo huo kuna kitu kirefu chembamba kinachofanana na bomba kikiwa na rangi ya kijani, inaonekana kama ardhi imetumiwa na mashine nzito kwa sababu kuna alama za matairi au trekta chini ya udongo.

Hii ni rundo kubwa la takataka na uchafu uliotapakaa ardhini, likionyesha eneo lenye usimamizi mbovu wa taka au lililoachwa. Takataka hizo zinajumuisha aina ya vitu mbalimbali kama nguo, plastiki, na uchafu mwingine, zikiashiria mazingira machafu yasiyo vutia.

Eneo hili lina taka nyingi zilizotupwa ovyo ardhini. Kuna taka za plastiki, karatasi, nguo na mabaki ya taka za nyumbani. Mandhari yanaonekana kuwa karibu na majengo ya rangi ya manjano na buluu yanayofanana na shule au ofisi. Mazingira yamejaa nyasi na mimea ya porini.

Hii ni eneo la uchimbaji wa mtaro kwa ajili ya miundo mbinu ya usambazaji wa maji. Kuna mashine mkubwa wa kisasa upande wa kulia ukifanya kazi ya kuchimba udongo. Mbali na hayo kuna mtaro uliopo katikati ya picha unaoonekana kuwa mpya na udongo mwingi uliyowekwa ndani.

Mwanamke aliyevaa sare ya usalama ya rangi ya kijani na glavu akifungua bomba la maji ambalo linatoa maji safi. Anaonekana akitabasamu na kujihusisha kwa furaha na shughuli hiyo. Watu wengine wamekusanyika kushuhudia tukio hilo wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya kazi. Hii inaonekana kuwa uzinduzi au ukaguzi wa mradi flani.